Kundi la waaguzi au wataalamu wa afya, wote wakiwa wamevalia sare za hospitali za rangi ya kijivu na barakoa. Wanaonekana wakiwa wamekusanyika karibu na troli ya matibabu iliyojaa vifaa mbalimbali kama vile sindano, dawa na vifaa vingine vya kimatibabu.

Mwanaume, akichangia damu, amevaa shati ya rangi nyepesi na suruali nyeusi, akiwa ameketi kwenye kiti cha buluu kilichoundwa kwa ajili ya kuchangia damu. Mkono wake wa kulia umenyooka juu ya sehemu ya kuwekea mkono na sindano imechomwa kwenye mshipa wa damu huku bomba likipeleka damu kwenye mfuko maalum uliowekwa chini.

Wanawake wawili na mtoto mchanga labda katika eneo la kliniki ya rununu au kituo cha afya katika jamii. Kushoto kwa picha, kuna mwanamke aliyevaa vazi ya rangi ya kahawia na rinda la manjano iliyoandikwa maandishi flani. Pia amevaa hijabu nyeusi, anaonekana akihudumia mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mwanamke mwengine.

Ndani ya chumba cha upasuaji ikionyesha timu ya madaktari wa afya wakiwa wamekusanyika karibu na mgonjwa au eneo la upasuaji. Wote wamevalia barakoa na kofia maalum za upasuaji kuzuia uchafu.

Tukio la chanjo au sindano inayotolewa kwa watu wazima. Katikati ya picha kuna mwanaume mwenye nywele za mvi, amevaa fulana nyeusi na barakoa ya pua, ameketi na anashika mkono wake kwa kushoto kwenye bega lake ambapo mtaalamu wa afya anatoa sindano.

Kundi la wataalamu wa afya labda madaktari na manesi, wakiwa kwenye chumba cha upasuaji. Watu watano wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji, ya rangi ya kijani kibichi au bluu bahari, kofia na barakoa.

Kliniki ya rununu ambayo ni mpango wa afya nchini Kenya unaoongozwa na mama wa taifa. Gari hili kubwa jeupe lina nembo ya We na Beyond Zero pamoja na maneno Mobile Clinic , ikionyesha dhamira yake ya kutoka huduma za afya popote inapohitajika.

Kliniki ya simu yenye jina Beyond zero mobile clinic . Kliniki hii inawahudumia watu katika eneo la wazi labda kijijini au eneo lisilo na huduma rahisi za afya. Lori hili lililopandishwa kuwa kliniki lina mlango wazi na ngazi, zinazoelekea ndani. Kwenye upande wa gari kuna nembo na jina la Beyond zero mobile clinic .

Kliniki ya rununu inayotoa huduma za afya. Katikati ya picha kuna gari kubwa jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya rununu. Kwenye upande wa gari, kuna bango kubwa jeupe chenye nembo ya We.

Limeegezwa kwenye eneo la nyasi likiwa limezungukwa na miti. Kwa mbeve ya gari kuna meza ndogo ya mbao na mwanaume amesimama kando yake akionekana akishughulika na kitu. Watu wengine wanaonekana ndani ya gari. Angaa linaonekana kuwa la mawingu machache.

Matembezini ya umma yanayo husiana na uhamasishaji wa afya ya macho. Kuna mabango wawili makubwa yanayo shikiliwa na umati wa watu. Bango la kushoto ni jeupe na matandiko ya your eyes kwa herufi kubwa za samawati zikiwa na ishara ya moyo ikiwa mbele ya neno.

Gari kubwa lenye rangi nyeupe lina nembo ya msalaba wa buluu unaoashiria huduma za matibabu. Milango yake imefunguliwa na kuna ngazi zinazoelekea ndani ya kliniki. Madirisha yana pazia za blue . Mbele ya kliniki watu watatu wameketi karibu na meza ndogo nyeupe. Wawili kati yao wanaonekana wakiwa wamevalia sare.

Wanawake wawili wakiongea mmoja akiwa ameketi mbele ya mwingine mgongo wake ukiwa umegeuzwa kidogo kutoka kwa mtazamaji. Mwanamke aliye mbele ana nywele fupi zilizofungamana ambazo zinaonekana kuwa nyekundu au kahawia nyekundu na amevaa nguo yenye muundo wa Kiafrika yenye rangi ya kijani kibichi.

Kliniki ya rununu ikitoa huduma za afya katika eneo la wazi labda ni kijiji. Gari kubwa jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya rununu inaonekana upande wa kulia wa picha. Kwenye upande wa gari kuna nembo.

Uso wa mwanaume mwenye ngozi nyeusi ikizingatia mdomo wake na sehemu ya pua. Ana masharubu mafupi meusi. Anaonekana akisafisha meno yake au labda akimeza kitu kidogo, chepesi kinachofanana na kijiti cha mbao au dawa ya meno ya asili ambacho ameshika kwa mkono wake.

Huduma za afya zilizotolewa nje, labda katika eneo la shule au jamii. Kuna mtoto mdogo labda mwanafunzi amelala chini kwenye kiti cha mbao akiwa amevaa sare za shule anaonekana akichunguzwa mdomoni.

Mdomo uliofungua kidogo ukionyesha meno ya chini na ulimi wa nyuma. Meno yaliyo mbele yanaonekana meupe na safi. Brush ndogo yenye ncha nyeupe na mpini wa bluu, ambayo inaonekana ikipakwa ndutu meno.

Kukuza kwa meno ya juu ya mtu yakiwa meupe na yenye afya. Kuna brashi ndogo yenye njaa ya manjano na mipino ya buluu ikiekwa blutu inayongaa labda fanisi ya fluoride au kiambato kingine cha meno, kwenye uso wa jino la mbele.

Kinywa cha mtu kikiwa wazi kikionyesha meno ya juu na ya chini na sehemu ya ndani ya mdomo. Meno yanaonekana kuwa na matatizo kadhaa. Meno mengi yana rangi ya njano na kahawia ikionyesha madoa au ukosefu wa usafi wa kutosha.

Zana kadhaa za meno zilizotengenezwa kwa chuma cha pua kinachongaa zikiwa zimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya buluu hafifu. Zana hizi ni pamoja na, ziko upande wa juu kulia na katikati kulia zikiwa na njaa tofauti. Ipo upande wa juu kushoto inayotumika kwa ajili ya kazi.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari cha meno huku daktari akimchunguza mdomo. Mwanaume huyu ana ngozi nyeusi na ndevu fupi , na anaonekana akitazama juu kidogo huku mdomo wake ukiwa wazi. Mikono ya daktari inaonekana ikiwa imevaa glavu nyeusi.

Watu wawili wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji, ikionyesha kuwa wanafanya kazi inayohitaji umakini mkubwa, wanaonekana wamejishughulisha na kutibu mgonjwa, asiyeonekana vizuri kwenye picha, labda wakifanya upasuaji mdogo, au matibabu ya meno.

Sehemu ya karibu ya mdomo wa mtu anayetabasamu kwa furaha. Meno meupe na ndefu na yenye afya yanaonekana wazi yakionyesha usafi wa utunzi mzuri. Midomo imepakwa rangi nyekundu inayong'aa na ulimi unaonekana kidogo. Rangi ya ngozi inaonekana kuwa nyeusi.

Mikono miwili iliyovalia glavu za rangi ya waridi ikishika zana za meno. Mkono wa juu unashika kipana kidogo cha chuma na mkono wa chini unashika kioo kidogo cha meno chenye mpini wa nyuma, Mandhari ya nyuma ni rangi ya bluu isiyokolea ikiashiria mazingira safi na ya kitaalam.

Taswira ya karibu sana ya mdomo wa mtu ukiwa wazi ukifichua meno meupe, safi na yenye afya. Mtu huyu anaonekana akitabasamu au anaweka mdomo wake wa wazi kwa ukaguzi wa daktari wa meno.

Mwanaume akijaribu kuzima moto wa nyasi katika eneo la wazi. Mwanaume huyo amevaa shati la kijeshi au la kuficha rangi na suruali nyepesi. Ameshika rundo la majani ya kijani kibichi na anayapigapiga chini kwenye moto akijaribu kuuzima au kudhibiti kuenea kwake.

Eneo kubwa la wazi, labda uwanja ulilojaa godoro au matandiko mengi yaliyotandikwa chini yakiwa yamepangwa kwa safu ndefu. Juu ya baadhi ya matandiko hayo, kuna vitu kama mablanketi au nguo. Kuna watu kadhaa wengine wakiwa wamevalia fulana zenye nembo, wakitembea katikati ya matandiko haya.

Tukio la moto mkubwa unaoteketeza jengo kubwa labda uwanja wa ndege au jengo la biashara. Moshi mweusi mzito unapaa angani kutoka kwenye jengo linalowaka na miale mikali ya moto inaonekana wazi.

Eneo la tukio la maafa au ajali kubwa likiwa na umati ya watu na waokoaji. Kuna watu kadhaa waliovalia sare nyekundu na nyeupe zinazofanana na zile za waokaji au wafanyikazi wa huduma za dharura. Mmoja wao amevaa kofia ngumu ya blue na barakoa nyeupe usoni.

Eneo lilofurika vibaya ambapo maji mengi ya rangi ya kahawia yamefunika maji na kufikia hadi viwango vya nyumba na miti. Katikati ya picha kuna mashua ndogo iliyojaa watu wakiwemo watoto na watu wazima.

Watu hawa ni wawili waliovaa mavazi kamili ya kinga ya rangi ya njano, wakiwa wamebeba mgonjwa aliyelala juu ya kitanda cha kubebea wagonjwa. Mmoja wao anasukuma kitanda hicho huku mwingine akitembea kando. Mavazi yao yanajumuisha kofia zilizo funika vichwa na nyuso zao na buti za rangi ya chungwa.

Watu wamevaa makoti maalum ya kuokolea maisha ya rangi ya machungwa mmoja wa waokoaji yuko mbele akitumia au akijaribu kupita kwenye vifuzi vya nyumba zilizobomoka.

Mandhari ya asili labda eneo la wazi au nyika lenye mimea mingi kavu na yenye rangi ya kahawia, ikiwa labda ni msimu ya kiangazi au eneo lenye udongo usiyo na rotuba. Katikati ya picha, kuna kichaka cha mimea midogo yenye rangi ya kahawia iliyokolea.

Nafasi kubwa ya ndani labda ukumbi au jengo la umma. Jengo lina nguzo nyingi zenye rangi ya manjano iliyokolea ambazo zinashikikilia paa jeupe lenye taa. Sakafu ni ya marumaru au vigae vyeupe na inang'aa.

Mtaalamu anayeonekana kuwa daktari au mwanasayansi akiwa ameinama na kuchungulia ndani ya friji kubwa au kifaa kingine cha kuhifadhia dawa. Amevaa koti jeupe na maabara na suruali nyeusi. Ameingiza kichwa chake na sehemu ya juu ya mwili ndani ya kifaa hicho chenye rangi ya fedha.

Friji mbili za zamani zilizopangwa moja juu ya nyingine. Friji hizi zina uchafu sana na zimefunikwa na madoa meusi au kahawia zikionyesha uchafu mkubwa. Friji ya juu ina mlango mmoja na inaonekana kama sehemu yake ya ndani imechafuliwa pia.

Eneo la kusubiria ndani ya kituo cha afya, labda kliniki ya macho hapa Nairobi. Kushoto kwa picha kuna kitanda cha uchunguzi wa matibabu cha rangi nyeusi na nyeupe kikiwa kimeegemea ukuta. Juu ya kitanda hicho kuna mabango mawili yaliyoning'inia ukutani yenye ujuu.

Kifaa cha matibabu kinachojulikana kama incubator kinachotumiwa kwa watoto wachanga. Hasa wale waliozaliwa kabla ya wakati wao au wale wenye ugonjwa wa manjano. Kifaa hicho kimetoa mwanga wa buluu unaonekana kuangaza sehemu ya juu ya kifaa na karatasi au nguo nyeupe iliyofunikwa juu yake.

Bidhaa kadhaa ambazo zimefunganishwa ndani ya sanduku la kadibodi. Katikati ya picha kuna mipliza moja nyeupe na bluu iliyotolewa nje ya boksi lake likiwa na waya wake wa umeme. Inaonekana kuwa tayari kutumika au kuonyeshwa.

Kifaa cha matibabu kinachotumika kwa aliji ya kuonyesha damu au kutoa sampuli ya damu. Kifaa hicho kina mfuko wa damu uliotundikwa juu na damu inaonekana ikipta kwenye mirija miembamba na kukusanyika kwenye chombo cha plastiki kinachong'aa kilicho katikati.

Vifaa viwili vya kusaidia kutembea, vinavyotumika na watu wenye matatizo ya kutembea, labda katika mazingira ya hospitali au nyumbani. Katikati ya picha kuna fimbo ya kutembea moja. Fimbo hii ni ya chuma cha rangi ya fedha, ikiwa na sehemu ya kuwekwa kopa iliyo na rangi ya kahawia.

Kifaa cha kielektroniki kinachofanana na pasi ndogo ya nywele au kifaa cha kupasha moto chenye umbo la ghorofa. Kifaa hicho kina rangi ya kahawia nyepesi na kina mvinu mrefu. Sehemu yake ya kupashia chupa ni nyeusi na inaonekana kuwa na umbo wa mvirongo au duara.

Sehemu ya ndani ya frijii, ambayo imejaa dawa na vifaa vya kimatibabu. Hii inaashiria kuwa inaweza kuwa friji ya matumizi ya kimatibabu, labda katika hospitali, kliniki au mahaba. Ndani friji rafu zimejaa masanduku ya dawa mbalimbali.

Mashine ya upasuaji ndani ya chumba cha hospitali au kimiliki. Katikati ya picha kuna mashine kubwa ya upasuaji iliyo na meza ndefu nyeupe ambayo mgonjwa hulala juu yake. Juu ya meza kuna kifaa cha upasuaji kinachoweza kusogea juu na chini kwenye nguzo. Mashine hiyo ina nembo ya GE ikiashiria mtengenezaji wa vifaa vya matibabu.

Rekodi ya matibabu au faili ya mgonjwa kutoka hospitali kuu ya Kenyatta. Faili hiyo imefunguliwa na ina kurasa kadhaa zenye maandishi ya mkono. Kwenye ukurasa wa kwanza habari za mgonjwa zimeandikwa, ikiwemo jina ya mgonjwa, namba ya usajili na tarehe.

Kifaa cha kimatibabu kinachotumika kwa watoto wachanga kinachojulikana kama kivumilizi joto cha watoto au kitanda maalum cha watoto wachanga .Kifaa hiki kinaonekana kuwa katika chumba cha hospitali au kliniki.

Kitanda cha uchunguzi za kimatibabu kwa mara nyingi kinachopatikana katika kilimiki ya hospitali. Kina fremu ya chuma na sehemu mbili za kuvalia zilizofunikwa kwa rangi nyeusi ingawa zinaonekana kuchakaa na kuwa na migwaruzo.

Mtu anaonekana akitembea kuelekea mlango wa kioo nyeupe ndani ya jengo. Mtu amevaa suruali ya grey iliyokolea na shati ya rangi nyeusi au kijivu iliyokolea. Upande wa kushoto wa picha kuna ukuta wa rangi ya njano isiyokolea na sakafu iliyo na vigae.

Macho ya mtu mweusi yakiwa yamefungwa kwa karibu na kidole gumba cha mkono kikiwa kinashika kope la juu na kidole cha shahada kikishika kope la chini inaonekana kama mtu anajaribu kufungua jicho kwa nguvu au kukagua kitu kwenye jicho.

Mfanyikazi wa afya akiwa amevaa sare ya bluu na glavu za bluu ameketi chini au amejipumzisha ukutani akiwa ame inamisha kichwa chake chini na kuunganisha mkono yake mbele ya uso wake. Anaonekana ame toka kwenye mawazo au akisali akionyesha ustufu wa kihisia unaoweza kuhusiana na kazi yake.

Bango la kuhamasisha kuhusu Siku ya afya ya akili duniani. Upande wa kulia wa bango sehemu kubwa inatoa taarifa kuhusu Siku ya afya ya akili duniani. Juu kabisa kuna picha ya kichwa cha binadamu chenye umbo la moyo ikifuatiwa na maneno. Chini yake kuna ujumbe mkubwa unaosomeka 'Siku nne zilizobaki.'

Mkono wa mtu mzima labda mtaalam wa afya au mzazi ukishika mkono mdogo wa mtoto mchanga. Mtu mzima anatumia kalamu ya bluu au alama ya kudumu kuweka alama kwenye kidole gumba cha mtoto mchanga. Mtoto mchanga amevaa nguo nyeupe na nyekundu inayomfunika na mkono wake mdogo umeshika kwa upole.

Mkono wa mtu kutokana na umbile la mkono ukipokea shindano ambayo inaweza kuwa chanjo. Mkono mwengine ukiwa umefunikwa na glovu ya buluu unashikilia sindano na kungiza kwenye sehemu ya juu ya mkono wa kwanza.

Mtu mwenye mkono mweusi, wenye kucha zilizopakwa rangi nyekundu, ukimnywesha mtoto mdogo matone ya dawa au chanjo kinywani. Mtoto amevalia nguo za rangi mbalimbali na anaonekana amelala kifudifudi akishikiliwa. Tone moja ya kihohefu lilionekana likidondoka kutoka kwenye kipunguza.

Mtoto mchanga akipokea dawa au chanjo ya mdomo kutoka kwa mtaalam wa afya. Mwanamke huenda mama wa mtoto amevaa barakoa ya kijani na amemkumbatia mtoto mchanga ambaye amevalia nguo za rangi ya hudhurungi na kofia ya pink .Mtoto anaonekana akilia au akifungua mdomo wake.

Mazingira ya hospitali, ambapo mgonjwa mwanamke analazwa kitandani na anahudumiwa na mtaalamu wa afya. Mwanamke mgonjwa amevaa kofia nyekundu kichwani na barakoa ya blue usoni. Amevalia nguo za hospitali zenye rangi ya manjano au kahawia.

Mtoto mchanga akipatiwa matone ya chanjo mdomoni, mkono wa mtu mzima unaonekana kuwa mtaalum wa afya, au mzazi umeshikilia chupa ndogo ya chanjo, yenye kioevu cha rangi ya pinki, au nyekundu, na matone yanatiririka kutoka kwenye chupa hiyo kwenda mdomoni mwa mtoto.

Picha mbili zinazohusu chanjo ya Malaria zikiwa zimewekwa ndani ya fremu ya bluu. Kuna mwanaume wa kizungu ambaye anaonekana kuwa mtaalam wa afya. Amevaa koti jeupe, miwani na barakoa nyeupe. Anashikilia sindano na anaonekana akimchoma mtoto mdogo mwenye rangi nyeusi begani.

Mkono ambao unaonekana kuwa wa msichana mdogo, mkono wa mtoto umeshikiliwa kwa upole na sindano inaingizwa kwenye sehemu ya juu ya mkono. Mtoto anaonekana akigeuza uso wake kando, labda akiepuka kutazama sindano, hali hii inaashiria sehemu ya chanjo.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika kopo dogo la dawa au chanjo. Kopo hilo ni ya kiyoyezi chenye rangi ya chungwa iliyokolea au kahawia. Sehemu ya juu ya kopo ina kifuniko cha plastiki, cheupe na sehemu ya kulenga ambayo inaweza kutumika kudondoshea matone au kwa matumizi maalum.

Watu wazima watatu wakiwa wamebeba watoto wachanga labda kwenye kituo cha afya au hospitali. Watu wazima wote wamevaa mashati meupe na mavazi ya kitenge ya rangi ya kahawia na mistari nyeupe chini. Kila mmoja amemshika mtoto mchanga.

Tukio la chanjo au sindano inayotolewa kwenye bega la mtu. Katikati ya picha mkono na bega la mtu zinaonekana vizuri. Mtu huyu amevaa nguo yenye muundo wa maua ya rangi ya kijani kibichi na zambarau na sehemu ya barakoa ya bluu inaonekana kwenye upande wa kushoto wa picha, ikionyesha kuwa anavaa barakoa.

Mikono miwili ikiwa karibu na inazingatia kitendo cha kuweka alama kwenye kidole cha mtu. Mkono mmoja unaonekana kuwa wa mtu mzima mwenye ngozi nyeusi unashika kalamu maalum yenye ncha pana na wino wa zambarau.

Mwanaume mwenye ngozi nyeusi ambaye mkono wake wa kulia umefungwa bandeji nyeupe. Bandeji imefungwa kwa uangalifu kuzunguka kifundo cha mkono wa kiganja chake, ikionyesha kuwa amejeruhiwa au anapona kutokana na majeraha. Mwanaume amevaa fulana ya buluu na fulana ya kahawia isiyo na mikono.

Mkono uliofungwa bandeji nyeupe ukiwa umelala juu ya kitanda cha buluu kinachoonekana kama shuka la hospitali. Hali hii inashiria kuwepo kwa jeraha au upasuaji kwenye mkono huo na bandeji inatumika kulinda na kusaidia uponyaji.

Mwanaume mwenye asili ya kiafrika ambao anaonekana kuwa pondia wa upiganaji. Akijitayarisha kwa pambano. Ana ngozi nyeusi inayong'aa labda kwa kutokana na jasho au mafuta. Mkono wake wa kushoto umefungwa kwa kitambaa.

Mguu wa mwanamchezo labda mwanasoka akiwa chini na akifungwa bandeji. Inaonekana yuko kwenye uwanja wa michezo ,anaonekana ameketi au kulala chini akiwa amevaa kaptura nyeupe lenye namba kumi.

Watu wawili wakiwa kwenye njia ya bustani au eneo la mazoezi nje. Mwanamke anaonekana akishika goti lake akionyesha maumivu huku mwanaume akiwa anapiga magoti na anamsaidia goti lake. Wote wawili wameva nguo za mazoezi.

Mwanamume ambaye anaonekana kuwa mchezaji wa mpira wa miguu akiwa amekaa chini kwenye uwanja wa nyasi akionyesha maumivu makali. Ameshika mguu wake na uso wake umejikunja kwa uchungu mdomo wake ukiwa wazi.

Kituo cha kupasha umeme zenye transfoma kubwa na miundo ya chumba inayobeba nyaya za umeme. Kwa umbali kuna magari yanayosimama na wafanyikazi wachache. Karibu na warthog ikionyesha uso wake wenye makunyanzi na manyoya machache akiwa amelala chini kwenye udongo.

Shamba ndogo au bustani iliyojaa mimea yenye majani mapana na mazito. Mimea hii inastawi vizuri na kufunika sehemu kubwa ya ardhi. Kutokana na majani yake mapana, inawezekana kuwa mimea ya mamboga, matikiti maji na aina nyingi za mimea.

Shamba lenye mimea mingi ya muhogo yenye afya na inayostawi vizuri. Mimea hii inatawala picha ikiwa na majani mapana ya kijani kibichi yaliogawanyika na rangi nyekundu. Inaonekana mimea imepandwa na mipangilio ingawa baadhi inaweza kupandwa kwa karibu.

Majani makubwa yenye umbo la moyo au duara, yaliyopangwa kwa namna njia ya kuvutia katika msitu wa bustani. Majani haya yana rangi ya kijani kibichi na yana mistari wazi ya mishipa ikionyesha mwangaza ya jua ikiyapitia.

Mti mkubwa wenye matawi mengi na majani ya kijani kibichi. Matawi ya mti yanaonekana kua magumu na yenye uundi, yakiwa na ngome lenye alama za nyufa au maganda. Mti huu una majani machache machanga yaliyosambaa kwenye matawi yake, huku baadhi ya maeneo yakionyesha ishara.

Kichaka kikubwa chenye majani mengi ya kijani kibichi na maua madogo madogo ya rangi ya waridi na nyeupe. Maua haya yamesambaa kote kwenye kichaka yakionyesha uzuri wa asili. Baadhi ya maeneo ya majani yamekauka na yamebadilika.